Kituo kikubwa cha kupoza umeme kikiwa na miundo mingi ya chuma. Wafanyakazi kadhaa wanaonekana wakiwa wamevalia mavazi ya kujikinga baadhi wakiwa na kofia ngumu wakifanya kazi latika eneo hilo. Kituo hicho kimejengwa kwenye eneo la wazi na milima na miti inaonekana kwa mbali. Anga lina mawingu likionyesha hali ya hewa ya kawaida.

Eneo la kiwanda cha umeme kinachoonekana kuwa na matangi makubwa ya kuhifadhi mafuta au maji. Kunamiundo mbinu mingine ya kiwandani kama vile nguzo za umeme na nyaya zikionyesha uzalishaji wa nishati. Sehemu ya maegesho yenye gari inaonekana upande wa kulia na baadhi ya mapipa mekundu yamewekwa kwenye eneo la wazi.

Nguzo za umeme za msongo wa juu zikisimama katikati ya eneo kubwa la wazi lenye nyasi. Nguzo hizo zimejengwa kwa chuma na zina nyaya nyingi zinazopita juu zikisafirisha umeme. Kwa mbali upande wa kushoto kuna mti mmoja uliosimama peke yake. Kwa kulia kuna nguzo nyingine zinazoenda mbali. Anga ni la samawati safi mawingu machache na ardhi inaonekana kuwa na udongo uliolimwa.

Mafundi wa shirika la umeme wakifanya matengenezo au unganishaji wa nyaya za umeme. Fundi mmoja amepanda ngazi ndefu iliyoegeshwa kwenye nguzo ya umeme akifanya kazi kwenye nyaya zilizo juu .Mafundi wengine wawili wako chini wakionekana kusaidia au kusimamia kazi hiyo. Mazingira yana miti mingi na ukuta ikionyesha kuwa kazi inafanyika karibu na barabara au eneo la makazi.

Kituo cha umeme kinachoonyesha transformer kubwa na miundo ya chuma inayobeba nyaya za umeme .Taa za eneo hilo zimewashwa zikiangazia vifaa, jambo linaloweza kuashiria kuwa ni jioni au usiku. Kituo hiki kinaonekana kuwa kikubwa na umuhimu kwa usambazaji wa umeme.

Nguzo ya simu iliyochakaa ikiwa na nyaya nyingi nyeusi zilizofungwa na kuelekezwa chini. Kifaa cheusi cha mawasiliano kimefungwa kwenye nguzo huku baadhi ya nyaya zikionekana kutokeza kutoka humu. Chini ya nguzo kuna rundo la nyaya zilizofungwa kwa kamba ya njano. Mandhari ya nyuma inaonyesha barabara na majengo na watu wawili wakitembea kwa mbali.

Bwawa kubwa na maji lenye maji ya rangi ya kahawia likiashiria shughuli za uhandisi. Katikati ya picha kuna miundo miwili mirefu ya silinda, labda sehemu ya kituo cha kuzalisha umeme au kudhibiti maji. Chini ya miundo hiyo kuna jengo kubwa lenye paa kijani kibichi, na majengo mengine madogo. Upande wa kushoto wa picha kuna eneo lenye miti mingi, na mbali upande wa kulia, ardhi inaonekana wazi ikipatana na maji.

Tazamo wa juu kwa kituo cha kuzalisha umeme wa mvuke ardhini. Majengo makubwa yaliyo katikati yana mnara ya kupozea inayo toa mvuke, ishara ya uzalishaji wa nishati safi. Njia za mabomba na vifaa mbalimbali vya miundo mbinu vime enea kuzunguka kituo hicho. Mandhari inayo zunguka ni ya milima yenye uwoto wa asili. Huku nyaya za kusambaza umeme zikiwa wazi mbele ya kituo hiki.

Nguzo kubwa ya umeme wa msongo wa juu ikisimama imara didhi ya anga la samawati. Nguzo hii imejengwa kwa chuma na ina muundo tata wa kimiani unaoonyesha uimara na uwezo wake wa kumiliki uzito wa nyaya za umeme. Nyaya nyingi za umeme zinaonekana zikipita kutoka juu ya nguzo zikisafirisha umeme. Chini ya nguzo kuna dalili ya ardhi za kijani kuashiria kuwa nguzo hii limesimama katika eneo lenye mimea.

kituo cha kusambaza umeme chenye nguzo nyingi za chuma na nyaya zinazo unganisha vifaa vya umeme. safu za vikusanyaji umeme za rangi ya kawia zimepangwa kwa usawa zikionyesha mtandao mkubwa wa usambazaji wa umeme njia safi ya zege zielekea mbali katikati ya kituo ikiunganisha sehemu mbali mbali

Twiga anachungulia juu ya uzio wa mbao huku ulimi wake mrefu ukiwa nje ,anaonekana akitaka kulamba kitu au chakula akionyesha tabia yake ya kutafuta chakula, nyuma yake twiga mengine wanaonekana amesimama kwa mbali kwenye eneo lenye miti na nyasi ,mandhari yanafanana na hifadhi ya wanyama au kituo cha utunzaji wa twiga ambapo wageni wanaweza kuwasilisha.

Mto wenye maji mengi na machafu labda kutoka na mafuriko au mvua kubwa ukipita karibu na makazi duni. Majengo yaliyojengwa kwa mabati na mbao yanaonekana yakiwa yamejengwa karibu sana na kingo za mto, baadhi yakiwa juu ya miinuko. Kuna takataka nyingi zilizotapakaa kando ya mto na chini ya majengo, jambo linaloashiria uchafuzi wa mazingira.

Sehemu ya nyuma ya pundamilia ikionyesha milia yake mieusi na mieusi . Mnyama huyo anaonekana akiwa karibu na shina la mti lenye rangi ya kahawia likitoa kivuli kidogo. Ardhi inaonekana kuwa na udongo ya rangi ya kahawia iliyokauka na majani yaliyoanguka kuashiria mazingira ya asili kama vile msitu au samana. Picha inatoa mtazamo wa karibu wa manyoya ya pundamilia.

Wanaume wawili wakikusanya rundo kubwa la chupa za plastiki zilizotupwa katika eneo la porini karibu na mto au kijito ,chupa hizo zina rangi mbalimbali zikiwemo nyeupe ,samawati na kijani zikiwa zimetapakaa chini ,wanaume hao wakiwa wamevalia nguo za kazi na kinga wanaonekana wakijitahidi kusafisha uchafu huo ,mandhari ya miti na mimea minene ina zingira eneo hilo likionyesha athari mbaya za taka za plastiki kwenye mazingira.

Twiga mmmoja amesimama katika eneo lenye miti na nyasi. Twiga huyu ana rangi ya kahawia na madoa meusi yanayomtambulisha. Ana shingo ndefu na miguu mirefu kama ilivyo kwa twiga wote. Kwa mbali kuna miti mingi isiyo na majani mengi ikionyesha mazingira ya asili ya wanyama pori.

Makazi duni ambapo nyumba zimejengwa kwa mabati na vifaa vingine visivyo rasmi. Mto mdogo wa maji machafu unapita katikati ya makazi hayo na nguo zimeanikwa nje ya baadhi ya nyumba. Upande wa kulia wa mto kuna eneo lenye majani marefu na anga lina mawingu mazito likionyesha hali ya hewa isiyo na jua. Mazingira yanaonekana kuwa duni na yenye changamoto.

Ndege aina ya korongo manjano akitazama upande wa kulia. Kichwa chake kina manyoya meupe, ngozi nyekundu, kahawia usoni na mdomo mrefu mwembamba wa rangi ya machungwa. Macho yake yanaonekana wazi na yana rangi ya chungwa huku sehemu ya mwili wake iliyo karibu na shingo ikionekana kuwa na manyoya meupe. Nyuma ya ndege kuna ukungu na mandhari ya kijani kibichi iliyofifia, ikipendekeza kuwa yuko katika mazingira yake ya asili.

Sehemu mbili zinazoonyesha mabomba ya maji yenye uvujaji. Katika picha ya kwanza, maji yanatiririka kwa nguvu kutoka kwenye kiunganishi cha buluu kwenye bomba kubwa jeusi. Sehemu ya pili inaonyesha uvujaji wa mvuke au maji kutoka kwa bomba la chuma lililo la chini. Picha hizi zinaonyesha tatizo kubwa la upotevu wa maji kupitia miundo mbinu iliyoharibika.

Mbuni wakiwa katika uwanja wenye majani, huku baadhi yao wakitazama maelekeo tofauti. Mandhari nyuma kuna majengo marefu ya kisasa na minara ya jiji yakionyesha kuwa ni eneo la mijini. Tofauti ya wanyama pori na mazingira ya kisasa ya jiji inaibua hisia ya mshangao na kuvutia. Muunganiko huu wa asilia na miji unasisitiza uwepo wa maisha ya msituni hata karibu na maeneo yaliyoendelea.

Jengo kubwa la kisasa ambalo linaonekana kuwa jengo la bunge la Kenya jijini Nairobi yenye mnara mrefu wa saa. Mnara wa saa una bendera ya Kenya ikipepea juu. Jengo hilo limezungukwa na nyasi zilizotunzwa vizuri na maeneo ya maegesho ya magari. Anga lina mawingu meupe yaliyotawanyika na miti ya kijani kibichi inaonekana kwa mbali.

Rundo kubwa la takataka lililojumuisha chupa nyingi za plastiki na mifuko likiwa limetupwa kwenye eneo wazi. Taka hizi zimeenea kwa umbali mrefu na kuunda mlima mkubwa wa uchafu unaonekana usiyoisha. Nyuma ya rundo hilo, kuna majengo kadhaa na miti chini ya anga yenye mawingu mengi. Picha inatoa taswira wazi ya changamoto kubwa ya uchafuzi wa mazingira na usimamizi wa taka.

Kundi la pundamilia likilisha kwenye nyasi ndefu za kahawia pengine katika bustani ya wanyama au hifathi. Pundamilia wawili wamesimama mbele wakiwa wametazamana huku milia yao meusi na meupe ionekana wazi. Nyuma yao pundamilia wengine wanaonekana wametawanyika kote kwenye wneo la wazi lenye miti na vichaka vichache. Mandhari inaonyesha wazi mazingira ya asili ya Savanna.

Kundi la vijana wamekusanyika nje wakijitayarisha au wakiwa katikati ya shughuli za usafi. Baadhi ya vijana wamevaa glavu na wengine wameshikilia zana kama vile jembe na toroli. Mtu mmoja anaonekana akiongea na kundi hilo, labda akitoa maelekezo kuhusu kazi. Shughuli hii inaonekana kuwa ya kujitolea au kampeni ya usafi wa jamii.

Chui amelala chini kwenye nyasi, chui huyo ana manyoya yenye madoa meusi yanayomtambulisha na kuendana na mazingira yake. Anaonekana akipumzika na kutazama mbele akichanganyika vizuri na mimea inayomzunguka. Picha hii inaonyesha mnyama huyo wa porini katika makaazi yake ya asilia.

Mwanaume amekaa kwenye kiti kilichovunjika kando ya mto uliofurika maji machafu. Maji ya mto yana rangi ya udongo na yanaonekana kuwa mengi, yakipita karibu na makazi yaliyojengwa kwa mabati na matofali ambayo yanaonekana yameharibika. Mazingira yanaonyesha uharibifu uliyosababishwa na mafuriko huku vifaa mbalimbali vikielea.

Mandhari ya jumla ya makazi duni yaliyojaa yenye nyumba nyingi zilizojengwa kwa karibu sana na paa za mabati zenye kutu. Katikati ya makazi hayo kuna kijito kidogo chenye maji kinachopita katikati ya nyumba, kinachoonekana kuwa njia ya maji taka au maji ya mvua. Kuna sehemu za udongo zisizo na nyumba ambapo watu wanaonekana wakitembea kwenye njia za udongo.

Kundi la wamasai wakifanya densi yao maarufu ya kuruka. Wanaume wawili wamevaa shuka nyekundu na mapambo ya kitamaduni, mmoja wao akiruka juu sana huku mwingine akijiandaa kuruka. Wanawake wamesimama kwa safu nyuma yao wakiwa wamevalia shanga za rangi mbalimbali na nguo za kitamaduni zenye rangi angavu.

Kundi la ng'ombe wamekusanyika karibu na chanzo ca maji cha mda kinachoonekana kuwa bomba linalotoa maji. Ng'ombe hawa wana rangi tofauti wengine wakiwa weupe, wengine kahawia na mmoja mweusi na wengine wakiwa wanakunywa maji kutoka kwenye mtiririko. Bomba kubwa jeusi linaonekana likipita mbele ya picha likiashiria mfumo wa usambazaji wa maji. Mandhari ya nyuma inaonyesha vichaka na miti ikionyesha mazingira ya kijijini au ya asili.

Kuna watu wa jamii ya kitamanduni, wengi wao wakiwa wamevalia mavazi na mapambo asilia. Wanawake wengi wamevaa shanga kubwa za rangi nyekundu na njano shingoni zikiashiria utamanduni wao. Baadhi ya wanaume wamebeba vitu ndefu au mikuki wakionyesha urithi wa kiasili. Kundi Hilo linaonekana likitabasamu likitoa hisia ya furaha na umoja wa jamii.

Kundi la swara wakiwa wameenea kwenye eneo kubwa lenye nyasi ndefu za kijani kibichi. Swara hao wana rangi ya kahawia ya dhahabu, huku madume wakiwa na mapembe marefu yaliyo pinda. Nyuma yao kuna miti michache, ikiwemo mti mkubwa wenye matawi yenye uenezi. Angani kuna anga la samawati hafifu, linaloonyesha hali ya hewa tulivu katika hifadhi au bustani ya wanyama.

Kundi la wachezaji wa kitamaduni wakiwa wamevalia mavazi meusi na shanga za rangi wakioshanyesha utamaduni wa kiafrika. Wanawake kadhaa wanaonekana wakicheza wakifanya maonyesho kwenye jukwaa la ndani la ukumbi. Mavazi yao yana kamba za rangi nyekundu, kijani na njano ziniwapa mvuto wa kitamaduni.

Rundo kubwa la taka likionekana kama dampo kubwa la takataka. Aina mbalimbali za taka, ikiwemo nguo, plastiki na uchafu mengine, zimetawanyika kila mahali. Kati ya milima ya taka kuna njia nyembamba, na kwa mbali kuna watu wanaoonekana wakitembea, labda wakitafuta vitu vinavyoweza kutumika tena. Picha hii inaangazia changamoto kubwa ya usimamizi wa taka na uchafuzi wa mazingira.

Mto mkubwa uliojaa uchafu na takataka nyingi katikati yake zikiunda viziwa vya taka. Kwenye ukingo za mto, kuna watu baadhi yao wakiwa wamevalia fulana za kijani wakifanya kazi ya kusafisha au kukusanya takataka. Nyuma ya mto, kuna makazi duni yaliyojengwa kwa miundo mbalimbali yakionyesha tazizo la utupiaji taka katika eneo la mjini.

Mnyama mwenye manyoya ya kahawia iliyokolea akiwa ndani ya uzio wa wavu. Mnyama hyu anaonekana akila nyasi au akichunguza ardhi iliyo na nyasi kavu. Nguzo za mbao zinashikilia uzio wa wavu na kwa mbali kunaweza kuonekana mimea au miti mingine. Hii inaweza kuwa katika hifadhi ya wanyama bustani ya wanyama au eneo lililofungwa kwa ajili ya kulinda wanyama.

Mtoto wa tembo analishwa maziwa kutoka kwa chupa kubwa. Mlinzi wa wanyama akiwa amevaa mavazi ya kijani amesimama mbele ya tembo huyo akimlisha. Kuna kundi la watu, watalii huenda, wamesimama nyuma ya kamba wakitazama tukio hilo. Mandhari inaonekana kuwa katika eneo la udongo mwekundu na miti mingi nyuma.

Msichana mdogo aliyevaa nguo za samawati na nyeupe anashikilia mche mdogo wa mti. Yuko kwenye eneo la udongo ambalo linaonekana kuwa linatayarishwa kwa ajili ya upandaji miti na watu wazima wanaonekana wakipanda miti mingine kwa nyuma. Msichana anaonekana akiangalia mbali ya kamera. Mandhari yanaonekana kuwa sehemu ya kampeni ya upandaji miti, pengine katika eneo lililoharibiwa.

Kundi kubwa la watu wakiwemo wanaume, wanawake na watoto wakiwa wamekusanyika katika duara kwenye uwanja wa udongo mwekundu. Wengi wao wamevalia nguo za kitamaduni za Maasai zenye rangi nyekundu na miraba na wanaume kadhaa wanashikilia fimbo. Pia kuna mwanaume mwenye asili ya kiasia. Amesimama miongoni mwao akionyesha labda ziara au ushirikiano.

Nyati mkubwa mweusi amesimama kwenye eneo la wazi lenye nyasi na mimea mingine. Nyati huyu ana pembe kubwa zilizopinda na anaonekana kutazama moja kwa moja kwenye kamera. Nyati mwingine anaonekana kwa mbali nyuma akionyesha uwepo wa kundi. Mazingira yanayoonyesha hifadhi ya wanyapori au mbuga ya asili.

Mbuni anatembea kwenye ardhi ya wazi penye nyasi na udongo usio na lami huku anga likiwa la samawati na mawingu machache. Kwa mbali kuna daraja refu la reli lenye nguzo nyingi ikipita katikati ya mandhari. Mimea ya kijani kibichi na miti midogo inaonekana kwenye eneo hilo. Picha inaonyesha muunganiko wa wanyamapori na miundo mbinu ya kisasa.

Mto uliojaa taka na uchafu huku kingo zake zikiwa zimefunikwa na rundo kubwa la takataka. Kando ya mto huo kuna makazi duni yaliyojengwa kwa mabati na vifaa vingine visivyo rasmi yakionyesha mazingira magumu ya maisha. Mbali kidogo na makazi hayo kuna uwanja mdogo wa michezo wenye baadhi ya vifaa kama vile miruko ingawa eneo lote linaonekana kuwa chafu na lisilo salama.

Eneo lenye uharibifu wa mazingira karibu na makazi duni. Rundo kubwa na takataka na uchafu linaonekana likiteleza kuelekea kwenye mto likizungukwa na mimea michache. Makazi yaliyojengwa kwa mabati na vifaa vingine visivyo rasmi yanaonekana juu ya kilima. Wanaume watatu wamesimama juu ya rundo la takataka wakiangalia chini, wakionyesha ukubwa wa tatizo la katika eneo hilo.

Kundi la watu ukifanya kazi ya kusafisha eneo lenye maji machafu na uchafu ,wengi wao wamevaa buti za njano na baadhi wana fulana za kijani kibichi au njano zinazong'aa ishara ya wafanyikazi wa usafi ,wameinama chini wakikusanya uchafu kutoka kwenye maji yaliyotuama kwa sheria jitihada za kusafisha mazingira, eneo hilo linaonekana kuwa chafu sana nikiwa nataka nyingi zilizo.

Kundi la wanafunzi wa kike wakiwa wamevalia sare za shule wakijifunza katika maabara ya kompyuta. Wanafunzi hawa wamekaa mbele ya kompyuta na mmoja wao anaonekana akimweleza mwenzake kitu kwenye skrini. Kwenye skrini ya kompyuta kuna programu inayoonekana kuwa ya elimu, ikiwa na picha za uso na maandishi. Nyuma yao, mwalimu au msaidizi anaonekana akisimamia.

Kundi la ndege watano wamesimama karibu na dimbwi la maji. Ndege hawa wanaonekana katika mazingira ya asili wakiwa na manyoya yenye rangi ya kijivu na mkia mweusi na wote wana taji ya dhahabu inayowafanya waonekane wa kipekee. Nyuma yao kuna wanyama wengine waliofanana na swala wamelala kwenye ardhi yenye mchanga. Picha hii inaonyesha uzuri wa viumbe hawa adimu na mazingira yao ya asili.

Njia ndefu pana iliyotegenezwa kwa matofali mekundu likipita katikati ya msitu mnene. Miti mirefu yenye majani mabichi imesimama pande zote mbili za njia ikitegeneza umbo la hadaki la kijani. Upande wa kulia na kushoto wa njia kuna mimea midogo na vichaka vilivyo na uzio mdogo wa mbao.

Mwanamke anachimba shimo kwenye ardhi yenye nyasi akitumia jembe ndogo. Karibu naye wamesimama wanafunzi wawili wa kike waliovalia sare za shule, mashati meusi na sketi za miraba. Wote wanaonekana wakishuhudia shughuli hiyo labda ya kupanda miti. Mandhari ya nyuma yanaonyesha miti mingine na jengo la mbali likionyesha mazingira ya shule au bustani.

Mandhari ya asili labda mbuga au hifadhi ya wanyama ambapo kuna mnyama aina ya mbuni na kulungu wawili. Mbuni anaonekana akitembea kwenye nyasi ndefu huku kulungu wakiwa nyuma yake wakichungulia miongoni mwa miti. Eneo lote limejawa na miti mikubwa yenye majani mabichi na jua linaonekana kuangaza kupitia matawi ya miti likionyesha mazingira ya kupendeza ya asili.

Eneo la ujenzi lenye shughuli nyingi ambapo wafanyikazi kadhaa wanajenga muundo mkubwa wa saruji unao onekana kuwa daraja, ukuta wa kuzuia maji. Kreni kubwa ya rangi ya njano inatumika kubeba ndo za saruji na kumwagia kwenye sehemu ya ujenzi. Wafanyikazi wamevaa kofia ngumu za usalama na wako kwenye fremu za chuma na mbao zinazo tumika kwa ajili ya saruji. Nyuma eneo la ujenzi kuna miti na mimea mingine.

Tembo mdogo analishwa maziwa kutoka kwenye chupa kuwa na mtu asiyeonekana amb aye mkono wake tu unaonekana. Maziwa yanamwagika kidogo kutoka kinywani mwa tembo akionyehsa jinsi anavyo kunywa kwa shauku. Tembo huyo anaonekana kuwa mdogo na anaonekana kama ana meno madogo yakianza kukuwa. Maandhari ya nyuma yanaonyesha miti mingi ikionyesha kuwa temb o huyo hayuko katika makazi yake ya asili au hifadhi.

Rundo kubwa la mifuko ya plastiki iliyotupwa kwenye ardhi yenye nyasi. Mifuko hio ni ya rangi nyeupe, na baadhi ina maandishi au nebo mbali mbali. Nyuma ya rundo hilo, mtu mmoja anaonekana akiwa ameshika begi lingine, labda akikusanya au akiongeza kwenye taka. Hii inaonyesha tatizo kubwa la uchafuzi wa mazingira unaosababishwa na taka za plastiki.

Mnara wa kumbukumbu ulioundwa kwa mawe na sanamu tatu za shaba za askari. Mnara huu umewekwa kwenye barabara yenye lami na upande wa kushoto kuna mitende na bango ya biashara. Nyuma ya mnara kuna jengo la benki na magari na pikipiki zikipita barabarani. Anga linaonekana kuwa na mawingu meupe na anga la samwati likionyesha hali ya hewa ya mchana. Mnara huu unaonekana kuwa ukumbusho muhimu katika eneo la mijini.

Kundi la wanawake katika eneo la wazi ambalo linaonekana kuwa kambi au makazi ya muda. Wanawake kadhaa wanaonekana wakifanya shughuli za kufulia huku nguo zikiwa zimetandikwa kwenye kamba au sehemu mbali mbali. Sehemu kubwa ya ardhi inaonekana kuwa na unyevu au maji ikipendekeza kuwa labda imenyeshewa mvua ivi karibuni. Mwanamke mmoja aliyeva kofia nyekundu na nguo nyekundu anaonekana akisimama na kutazama mbali. Huku wengine wakiwa wamekusanyika karibu na vyombo vya maji.

Mto una tiririka lakini ume jaa uchafu na takataka zilizopigwa na maji zikininginia kwenye mawe na kingo za mtu. Kingo za mto zimefunikwa na nyasi ndefu na vichaka vikionyesha kutunzwa vizuri kwa eneo hilo. Kwa mbali kuna majengo makubwa ya viwanda yakiwemo silo za nafaka yakionyesha shughuli za biashara karibu na mto. Anga linaonekana kuwa na mawingu kidogo likonyesha hali ya hewa ya kawaida.

Tembo mdogo mwenye rangi ya kahawia nyekundu kutokana na udongo, akijipaka vumbi kwa kutumia mkonga wake. Vumbi linaonekana likitawanyika hewani juu ya kichwa chake. Kwa nyuma, kuna watu wawili waliovalia sare za kijani kibichi, labda walinzi wa wanyamapori au walezi wa tembo, wakiwa wamesimama karibu. Eneo hilo lina udongo mwekundu na mimea michache, likionyesha mazingira asilia au hifadhi ya wanyama.

Mbuni jike akiwa ametega mayai yake mengi kwenye kiota kilicho tengenezwa ardhini. Mbuni huyo ana manyoya meusi na shingo ndeu yenye rangi ya waridi huku akionekana akiyatunza mayai yake meupe makubwa. Kiota hicho kimezungukwa na nyasi kavu na vichaka chache kuashiria mazingira ya wazi pengine Savanna au.

Eneo lililokumbwa na maafa pengine kutokana na mafuriko au uharibifu mwingine. Mwanamume amesimama katikati ya kifusi na matope akitembea kwa uangalifu karibu na mabaki ya makazi yaliyoporomoka yaliyotengenezwa kwa mabati na mbao. Chini imefunikwa na maji machafu ya kahawia na matope mazito yaliyochanganyika na takataka na vifaa vya ujenzi vilivyoharibika. Nyumba nyingine zilizoharibika zinaonekana kwa mbali upande wa kulia.

Mto mdogo, unaopita katikati ya eneo ambalo linaonekana kuwa la makaazi, maji ya mto yana rangi ya kijivu kahawia yakiashiria uchafuzi. Kando ya mto kuna taka zimetupwa zikionyesha ukosefu wa usimamizi wa taka. Upande wa kulia kuna vichaka na miti, huku upande wa kushoto kukiwa na ardhi tupu na majengo kwa mbali. Hali hii inaweza kuashiria changamoto za kimazingira katika eneo hilo.

Gari la rangi ya dhahabu linasafiri kwenye barabara pana enye lami safi upande wa kulia kuna daraja refu la reli lenye nguzo nyingi zinaloonekana likinyoosha umbali mrefu chini ya anga la samawati lililojaa mawingu meupe. Mandhari ya jangwa au savana yanaonekana pande zote mbili za barabara. Gari linaonekana likiendeshwa kwa kasi likiacha alama kidogo ya ukungu.

Mandhari ya asili yenye maporomoko ya maji yanayotiririka kwa nguvu upande wa kulia yakipata mwanga wa jua unaopenya kupitia miti, kwenye sehemu ya juu ya picha kuna bomba kubwa la kijani linalopita katikati ya miti na mawe likiashiria mfumo wa maji, miti minene na mizizi mikubwa imefunika eneo hilo ikionyesha msitu au eneo la mimea mingi picha inatoa hisia ya utulivu wa asili na uwepo wa miundo mbinu.

Ngiri anaonekana kulala chini kwenye udongo pengine akipumzika au kulala. Ana manyoya ya kahawia iliyokolea , manyoya meupe na pembe mbili kubwa zilizopinda. Nyuma yake kuna uzio wa waya na mimea iliyokauka ikionyesha mazingira ya kufungwa labda katika hifadhi ya wanyama au bustani ya wanyama. Picha inalenga kuonyesha maelezo ya karibu ya uso na pembe za ngiri huyu.

Kundi la watu wakisafisha eneo la maji machafu lililojaa taka. Mtu aliyembele amevaa koti ya kijani kibichi linadong'aa. Anatumia kifaa kama sepetu kuondoa uchafu kutoka majini. Nyuma yao kuna rundo kubwa la takataka zilizotapakaa. Zikipakana na makaazi duni au majengo yasiyokamilika. Watu wengine pia wanonekana wakisaidia kusafisha wakionyesha juhudi za pamoja za kukabiliana na uchafuzi wa mazingira.

Mlinzi wa wanyama akimlisha ndovu mdogo chupa ya maziwa pengine katika kituo cha yatima wa ndovu. Mlinzi huyu amevaa kofia nyeupe na koti la kijani akimsaidia ndovu kunywa kwa umakini. Ndovu huyu anaonekana akifurahia maziwa huku akiacha maziwa yamwagike kidogo kando ya mdomo wake. Mandhari ya nyuma inaonyesha miti na vichaka ikionyesha mazingira ya asili labda katika hifadhi ya wanyama pori.

Eneo lenye shughuli nyingi na usafiri wa umma likiwa na mabasi madogo na mabasi makubwa yaliyoegeshwa. Mabasi madogo ya rangi nyeupe na mistari ya njano yanaonekana yakisubiri abiria huku mabango yakionekana juu yao yakiashiria njia zao. Upande wa kushoto kuna majengo yaliyo na maduka mbalimbali na mabango ya biashara. Kwa mbali kuna watu wanatembea barabarani na anga linaonekana jeupe kuashiria hali ya hewa ya mchana.

Barabara hiyo ina sehemu ya kati yenye mabango makubwa ya matangazo yaliyowekwa kando ya barabara. Kumbali, kuna daraja la waenda kwa miguu na majengo marefu yanayoonyesha mazingira ya mjini. Pembeni mwa barabara, kuna miti na vichaka vinavyoonyesha sehemu ya kijani kibichi kando ya barabara hiyo.

Eneo lenye shughuli nyingi la jiji likiwa na basi la abiria la rangi ya zambarau na nyeupe limeegeshwa barabarani. Matatu lina jina blessing limeandikwa kwa herufi kubwa mbele na pembeni na abiria wanaonekana kuingia au kushuka. Kando ya barabara kuna majengo marefu baadhi yakiwa na matangazo ya kibiashara. Watu wengi wanaonekana wakitembea kwenye barabara wakisubiri usafiri au wakifanya shughuli zao za kila siku.

Barabara kuu ya kisasa yenye njia nyingi ikiwa na bango kubwa la kuongoza magari. Bango hilo linaelekeza magari kuelekea miji tofauti huku likionyesha umbali wa kila mji. Magari kadhaa na pikipiki zinaonekana barabarani zikipita chini ya bango hilo. Picha hii inatoa taswira ya barabara kuu ya Thika jijini Nairobi ambayo inatumika kwa usafiri kuelekea maeneo mbalimbali nchini Kenya.

Barabara kuu yenye magari yakisafiri pande zote mbili upande wa kushoto wa barabara kuna miti mirefu ya kijani kibichi ikipamba mandhari kuna lori jeupe likiendeshwa barabarani likifuatiwa na magari mengine madogo. Upande wa kulia kuna njia ndogo ambapo mtu anaonekana akitembea kuashiria kuwa ni eneo lenye shughuli za binadamu.

Mandhari ya barabara enye shugli nyingi yakiashiria jiji lenye mienendo mingi. Magari kadhaa ikiwemo matatu yamegeshwa barabarani, baadhi yakiwa na abiria na wengine wakisubiri kuondoka. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea kando ya barabara na kati ya magari huku baadhi wakiwa wamevalia jaketi za usalama zenye rangi kali. Majengo marefu yanaonekana nyuma yakikamilisha taswira ya mazingira ya mijini.

Eneo lenye shughuli nyingi jijini likiwa na majengo marefu, magari mengi na watu wengi. Kuna matatau kadhaa zilizosimama barabarani zikiwa na mabango mbalimbali. Watu kadhaa wanaonekana wakiendelea na shughuli zao za kila siku. Kwa mbali, majengo makubwa yanaonekana yakionyesha mandhari ya jiji lenye maendeleo.

Barabara yenye shughuli nyingi jijini iliyo jaa magari na waenda kwa miguu. Mabasi kadhaa ya abiria maarufu kama matatu yakiwemo yale yenye michoro ya kupendeza yame egeshwa kando ya barabara. Kuna askari wa trafiki wakiwa wamesimama, wakisimamia mtiririko wa magari na watu. Majengo marefu ya jiji yanaonekana nyuma yakiwakilisha mandhari ya mjini yenye shamra shamra.

Basi dogo la abiria limeegeshwa barabarani likiwa na rangi ya kijivu na mistari ya zambarau na waridi. Watu kadhaa wamesimama karibu na basi wakionyesha shughuli za kawaida kwenye kituo cha mabasi. Kuna bango ndogo likionyesha njia na bei za nauli likitoa taarifa kwa abiria. Nyuma ya basi kuna majengo na miti ikionyesha mazingira ya mijini yenye shughuli nyingi.

Nyuma la basi la abiria la Kenya, linalojulikana kama matatu, lenye uchoraji wa rangi nyingi na sanaa ya grafiti. Picha kubwa ya wanawake imechorwa kwa ustadi nyuma ya basi, ikiwa na maenekezo ya kina na rangi ya ngavu. Nambari ya usajili ya basi inaonekana wazi. Kuna abiria au watu wanaosubiri karibu na basi na kwa mbali kuna majengo ya jiji na mabango ya matangazo.

Mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi. Kuna matatu kadhaa zilizopakwa rangi tofauti na maridadi zikiashiria usafiri wa umma. Askari wa trafiki wako barabarani wakisimamia msongamano wa magari na watu. Watu wengi wanaonekana wakitembea kando ya barabara na kuvuka barabara, huku majengo marefu yakionekana nyuma.

Gari la uchukuzi wa uma katika kituo chenye shughuli nyingi cha magari. Matatu hilo lenye rangi nyeupe, nyekundu, na blue , lina bango la nauli ya shilingi themanini na maelezo ya vituo, kama, Nyayo gate na kwa Ngigi. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea kando ya matatu hio.

Basi la abiria la Kenya limeegeshwa barabarani. Matatu hili limepambwa kwa rangi za kuvutia za samawati, nyeupe na machungwa na lina michoro ya kisanii mbalimbali. Mwanaume mmoja amesimama akiegemea matatu huku matatu mengine yakionekana kwa nyuma. Nyuma ya matatu kuna jengo kubwa lenye maandishi na pia kuna bango ndogo juu ya magari hayo.

Eneo lenye shughuli nyingi mijini likionyesha magari ya abiria labda matatu yakiwa yame egeshwa na kupakia abiria. Kuna majengo marefu yenye rangi tofauti nyuma ya magari yaki ashiria kuwa ni katikati jiji. Mabango mengi yanayo tangaza njia na majina yanaonekana.

Shughuli nyingi kwenye barabara ya jiji ambapo watu wengi wanasubiri au kupanda mabasi madogo ya abiria, yanayojulikana kama matatu. Matatu moja lenye rangi ya kijivu na michoro linaonekana likiwa limeegeshwa, likipakia abiria. Watu wamevalia nguo za kawaida na baadhi yao wamebeba mifuko, huku majengo marefu yakionekana nyuma. Mandhari inatoa taswira ya maisha ya jiji lenye shughuli nyingi.

Mandhari yenye shughuli nyingi jijini inayojumuisha watu ,mabasi na pikipiki ,katikati ya picha kuna basi kubwa na rangi ya samawati na basi jingine la kijani na samawati likiwa limegeshwa kando ya barabara likionyesha kituo cha magari ya usafiri wa umma ,watu kadhaa wanaonekana wakitembea na kusimama karibu na mabasi hayo wakisubiri usafiri au wakifanya shughuli zao za kila siku.

Barabara yenye shughuli nyingi jijini ikiwa na watu wengi, mabasi na pikipiki. Mabasi kadhaa ya abiria yamesimama kando ya barabara yakionyesha kuwa ni kituo cha mabasi au maegesho. Watu wanatembea kwa miguu wengine wakiingia au kutoka kwenye mabasi na mabango yenye nambari za njia za basi zinaonekana kwa mbali. Majengo ya kibiashara yenye ishara mbalimbali yanaonekana upande wa kushoto wa barabara.

Mwanamke aliyevaa vazi la michezo la rangi ya kijani kibichi na nyeusi amesimama katika kibanda cha kuuza miwani na vifaa vingine. Anaonekana akitazama moja kwa moja kamera huku mikono yake ikiwa imekunjwa kifuani. Nyuma yake kuna barabara na majengo marefu yakinyesha mazingira ya jiji. Kuna watu wengine na magari yakienda zao kwa zao kwa mbali ikionyesha shughuli za kawaida za mjini.

Shughuli nyingi kwenye barabara yenye watu na mabasi mengi ya abiria. Basi lenye rangi ya samawati na kijani limeegeshwa kando ya barabara likisubiri abiria. Watu wengi wanasimama na kutembea karibu na basi, wakionyesha eneo la kituo cha mabasi au maegesho. Mabango yenye nambari za njia za basi yanaonekana yakining'inia na majengo marefu yanaonekana nyuma.

Mikutano ya barabara yenye shughuli nyingi. Kuna magari ya abiria, mabasi na malori makubwa ya kusafirisha saruji yote yakiwa yamekusanyika barabarani .Ishara ya pembe tatu ya tahadhari inayoashiria hatari inaonekana katikati ya barabara huku taa za trafiki zikiwa zimewaka.

Mandari ya barabara yenye shughuli nyingi jijini ambapo magari mbalimbali, ikiwemo matatu za abiria zenye majina kama Veteran zimekusanyika barabarani. Maafisa wa trafiki wakiwa wamevalia sare zenye koti za rangi kali zinazoonekana, wanasimamia mitiririko ya magari na wanenda kwa miguu. Watu wengi wanaonekana wakitembea kando ya barabara huku majengo yakionekana kwa mbali yakikamilisha taswira ya jiji lenye pilkapilka.

Treni ya abiria iliyokuwa imeegeshwa kwenye reli likionekana kupitia uzio wa waya . Treni iyo ina rangi nyeupe, zambarau na rangi ya machungwa likionyesha muundo wake wa kisasa. Reli zimeonekana zikipita mbele ya treni na nyasi zimetawanyika kando ya njia. Mandhari ya nyuma yana miti na majengo machache yakionyesha eneo la kituo au bohari la treni.

Eneo lenye shughuli nyingi jijini likiwa na basi kubwa la rangi ya njano limeegeshwa kando ya barabara. Kuna watu wengi wakitembea na kusimama karibu na basi hilo, baadhi yao wakiwa wamekusanyika karibu na vibanda vidogo. Kando ya barabara kuna majengo marefu na miti mikubwa inatoa kivuli. Pia kuna ishara za matangazo na namba za njia za mabasi zikionyesha kituo cha usafiri wa umma.

Mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi katikati ya jiji. Kuna matatu iliyopambwa kwa grafiti za kuvutia na michoro mingi. Gari lingine dogo la abiria limesimama karibu na basi hilo. Watu wachache wanaonekana wakiingia au kutoka kwenye matatu huku majengo yakiwa nyuma.

Barabara yenye shughuli nyingi jijini Nairobi ikiwa na gari la abiria na mabango ya biashara. Bango kubwa lenye maandishi linaonekana wazi likionyesha kituo cha kusafiria kwenda Nakuru. Jengo lililo nyuma lina bango likionyesha uwepo wa maduka mbalimbali. Nyaya za umeme zinaning'inia juu na majengo za zamani yanaonekana upande wa kulia.

Barabara yenye shughuli nyingi, ikiwa na mabasi mawili kubwa ya samawati yanayoonekana wazi. Basi lililo katikati lina matangazo pamoja na majina ya vituo, kama vile, bypass. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea barabarani, wakiwemo mwanaume aliyevalia shati nyekundu na suruali inayolingana, na mwanamke aliyevalia nguo zinazofanana naye. Majengo yanaonekana nyuma na kuna dalili za shughuli za kibiashara mahali hapo.

Barabara kuu yenye magari mengi yanayoenda pande zote mbili ikipendekeza shughuli za usafiri wa mjini. Kuna daraja la waenda kwa miguu lenye rangi ya njano linalovuka barabara na mabango makubwa ya matangazo yanaonekana upande wa kushoto. Barabara imetenganishwa na sehemu ya kijani iliyopandwa nyasi na kuna miti na majengo yanayoonekana kwa mbali. Anga lina mawingu meupe na picha inatoa taswira ya barabara yenye shughuli nyingi.

Eneo lenye shughuli nyingi mijini ikionyesha umati wa watu wakiwa wamekusanyika. Katikati ya picha kuna bango kubwa lenye namba nyekundu na orodha ya maeneo ikionyesha kuwa labda ni bango la njia ya basi au daladala. Nyuma ya umati wa watu kuna majengo marefu na miti mingi pamoja na basi la abiria. Picha inaashiria maisha ya jiji lenye watu wengi na usafiri wa umma.

Eneo la kituo cha mabasi ya matatu chenye shughuli nyingi jijini, basi na abiria lenye rangi ya kijani kibichi na michoro yenye kuvutia limeegeshwa, watu mbalimbali wakiwemo wa abiria na labda makanga wanasimama karibu na basi baadhi yao wakiwa wamevalia fulana za kijani zinazong'aa ,nyuma ya mabasi kuna majengo marefu ya jiji na anga linaonekana kuwa na mawingu.

Daraja la chini ya barabara lenye rangi ya njano na kijivu. Juu ya daraja hilo kuna ujumbe wa onyo unaosomeka, usikimbie sana. Pande zote mbili za daraja kuna nebo za kina. Gari ndogo la abiria la rangi ya samawati na njano, linaonekana likipita chini ya daraja, huku watu wamesimama kando ya barabara.

Barabara pana yenye magari mengi yanayopita, ikiwezekana ni barabara kuu jijini Nairobi. Juu ya barabara, kuna daraja la kijani la watembea kwa miguu likiwaruhusu watu kuvuka barabara kwa usalama. Majengo na mabango ya matangazo yanaonekana kando ya barabara huku mandhari ya miti ikikamilisha taswira ya mijni. Anga linaonekana kuwa na mawingu likionyesha hali ya hewa yakawaida.

Mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi jijini. Mabasi mawili ya abiria yanayojulikana kama matatu yameegeshwa kando ya barabara, huku watu wakizunguka. Moja ya matatu hayo lenye rangi ya samawati na nyeupe lina picha ya katuni mbele yake huku lingine likiwa limeandikwa Veteran. Majengo marefu yanatawala mandhari ya nyuma na miti inatoa kivuli upande wa kushoto.

Barabara kuu yenye magari mengi yanayopita pande zote mbili. Upande wa kushoto wa barabara kuna njia ya reli iliyolindwa na uzio. Katikati ya barabara kuna eneo lililotengwa lenye ng'ombe kadhaa waliolala chini, jambo lisilo la kawaida kwa mazingira ya barabara kuu. Majengo mengi baadhi yakiwa marefu yanaonekana upande wa kushoto na kulia wa barabara yakionyesha mandhari ya mijini.

Makutano ya barabarani mjini kuna shughuli nyingi ambapo trafiki inasimamiwa na taa za trafiki na maafisa wa polisi. Taa za za trafiki ni za rangi nyekundu, na zinawanyosha magari yanayosimama. Maafisa wa polisi wa kike wapo katikati ya barabara wakisimamia mtiririko wa trafiki. Kuna magari mbalimbali yameegeshwa, yakiwemo malori na magari madogo, pamoja na molori wa kuchanganya saruji.

Barabara kuu yenye magari mengi yanayopita pande zote mbili. Upande wa kushoto kuna vani ndogo ya rangi ya kijivu ikisafiri huku upande wa kulia mbele basi dogo la rangi ya zambarau linaonekana. Mtu mmoja anaonekana akiskuma mkokoteni kando ya barabara upande wa kulia. Kandokando ya barabara kuna miti mingi mirefu na majengo machache yanayoonekana kwa mbali.

Njia ya reli ikipita katikati ya eneo la mijini ikiwa na majukwaa kadhaa ya kusubiri treni yenye paa jekundu kando yake. Upande wa kushoto wa reli kuna barabara yenye magari na watu wengi pamoja na majengo ya mijini. Upande wa kulia kuna mimea mingi na miti ikionyesha eneo lenye kijani kibichi. Reli inaonekana ikienda mbali sana na kwa mbali kunaweza kuonekana daraja la juu.

Eneo kubwa lenye shughuli mjini likionyesha basi ndogo la abiria likiwa limeegeshwa barabarani. Kuna bango kubwa la samawati na nyeupe likionyesha njia na nauli. Nyuma ya basi kuna majengo kadhaa na kuna nyaya nyingi za umeme zinazopita juu. Picha inatoa taswira ya usafiri wa umma na biashara katika eneo lenye watu wengi nchini.

Barabara yenye shughuli nyingi iliyojaa magari na watu. Matatu nyekundu imeegeshwa mbele ikionyesha usafiri wa umma maarufu nchini Kenya. Watu wengi wanonekana wakitembea kwa miguu, wengine wakizungumza kwenye simu na baadhi ya magari mengine yakiwa yameegeshwa karibu. Majengo yenye mabango ya biashara yanaonekana upande wa kulia wa barabara yakionyesha eneo la kibiashara.

Barabara yenye shughuli nyingi katikati ya jiji, kuna matatu nyingi zilizopambwa na grafiti na michoro. Watu wengi wakiwemo maafisa wa polisi wako barabarani wakitembea au kusubiri magari. Kuna majengo marefu upande wa kushoto na kulia wa barabara yakionyesha kuwa hapa ni katikati mwa mji.

Matatu yenye rangi nyingi, ikiwa imesheheni mizigo juu ya paa, ikiashiria usafiri wa umma wenye shughuli nyingi. Bango limewekwa juu ya matatu likionyesha njia ya safari. Watu kadhaa wamekusanyika karibu na gari, baadhi wakipanda au kushuka na wengine wakiwa wamesimama jirani. Mandhari ya nyuma inaonyesha maduka na majengo mengine ya mijini, ikionyesha mazingira ya jiji au miji.

Eneo la kuabiri magari lenye shughuli nyingi , ambapo watu wamesimama karibu na gari jeupe aina ya matatu. Gari hilo lina maandishi, Mololine Nakuru Direct, na linaonekana kua mojawapo ya magari ya usafiri wa uma nchini Kenya. Nyuma ya matatu kuna maduka mbali mbali. Watu wanonekana wakibeba mizigo, wakizungumza au wakitembea. Hali inayodhihirisha maisha ya kila siku katika mazingira ya jiji.

Eneo la kituo cha magari ya abiria likiwa na mabasi mengi madogo na mabasi makubwa yaliopakiwa. Matatu yana rangi mbalimbali zikiwemo samawati, njano na nyekundu yakionyesha usafiri wa umma wenye shughuli nyingi. Katika maandhari ya nyuma kuna nyumba za makazi zenye paa za kahawia na miti mingi, ikionyesha mazingira ya mjini Anga linaonekana kuwa wazi na jua kali ikionyesha hali ya hewa nzuri na kwa jumla picha inaonyesha msongamano.

Barabara yenye shughuli nyingi katika mji ikiwa na msongamano wa magari na watembea kwa miguu na basi madogo ya abiria au matatu yenye rangi tofauti yanaonekana yameegeshwa kando ya barabara yakisubiri au yakipakuwa abiria. Kuna watu wengi wanatembea kwenye kingo za barabara baadhi wakiwa na mizigo au wakiuza bidhaa huku mabango mbali mbali ya matangazo za huduma ya usafiri zikionekana juu ya magari haya.

Basi la abiria likiwa limepambwa kwa michoro ya kuvutia na rangi nyekundu. Upande wa nyuma wa basi una picha kubwa ya mwanamke na miale ya moto huku namba ya usajili ni za Kenya. Watu kadhaa wanaonekana karibu na basi baadhi wakiingia au wakitoka na msichana mmoja mwenye nywele nyekundu na vipokea sauti masikioni yuko karibu na kamera.

Rundo kubwa la udongo wenye matope labda kutokana na shughuli za ujenzi au uchimbaji. Udongo unaonekana kuwa mzito na umenyauka uku nyasi chache zikichipuka pembeni. Nyaya mbili, moja ya kijani kibichi na nyingine ya rangi ya hudhurugi zimeonekana zikipita juu ya udongo huo. Kwa umbali kuna ukuta wa mawe unaoashiria mipaka ya eneo hilo.

Eneo la ujenzi ambapo wafanyikazi wanajenga au kurekebisha miundo mbinu ya mabomba ya maji. Mabomba makubwa ya blue yanaonekana yakiwekwa kwenye shimo kubwa, na wafanyikazi wawili wamevali kofia ngumu za usalama. Bomba zingine nyeusi zimelala chini karibu na shimo, zikiwa tayari kutumika. Picha inaonyesha kazi ya uhandisi ya kuunganisha mabomba makubwa ya maji.

Rundo kubwa la takataka na uchafu uliotupwa kwenye eneo wazi karibu na ukuta wa mawe, taka hizo zinajumuisha mifuko ya plastiki ya rangi mbali mbali ,nguo chakavu ,mabaki ya chakula na vitu vingine vingi visivyoweza kutambulika vikionyesha uchafuzi mkubwa wa mazingira ,ardhi imejaa udongo na vumbi na mimea michache imejaribu kukua katikati ya takataka.

Mandhari ya mtaa inaonekana kama mtaa wa makazi duni au biashara ndogondogo. Upande wa kushoto wa barabara kuna vibanda vilivyojengwa kwa mabati na mbao baadhi yao vikiwa na biashara. Barabara yenyewe inaonekana kuwa na udongo na kuna rundo la takataka na mifuko ya plastiki kando yake. Nyuma ya vibanda majengo marefu ya kisasa yanaonekana yakijitokeza yakionyesha tofauti kati ya maendeleo na hali ya makazi.

Mashine ya kuchuja au kuchakata maji, yenye muundo wa chuma na mabomba meupe. Mashine hiyo inaonekana kuwa katika chumba kidogo chandani, chenye kuta nyeupe na sakafu ya vigae. Kifaa hiki kinaweza kutumika kwa ajili ya biyashara ya maji ya chupa au matumizi mingine ya majisafi. Sehemu ya meza ya blue iliyo mbele, inaonyesha matone ya maji, ikisisitiza mada ya majisafi.

Eneo chafu lililojaa taka na uchafu, kando ya mto au mkondo wa maji. Mrundikano mkubwa wa takataka za aina mbalimbali ikiwemo plastiki na nguo, unaonekana umetapakaa ardhini. Nyuma ya rundo la taka, kuna mti na kisima cha zege, na kwa mbali majengo na miundombinu ya jiji inaweza kuonekana. Hali ya mazingira inaonekana kuharibika sana kutokana na uchafu huo.

Tangi kubwa la maji la zamani lililojengwa kwa zege likisimama katikati ya miti mirefu yenye majani ya kahawia na kijani kibichi. Tangi hilo lina ngazi ndefu ya chuma inayopanda hadi juu. Udongo chini ya tangi unaonekana kuwa na majani yalioanguka huku anga ikiwa jeupe.

Lori la mizigo limepakia magunia mengi likiwa limeegeshwa mbele ya jengo la kisasa lenye ghorofa nyingi. Mizigo imejaa juu ya lori na mtu mmoja anaonekana akiwa juu ya mizigo hiyo, labda akiipanga au kusimamia. Jengo la nyuma lina madirisha ya kioo na kuta za rangi ya machungwa zikionyesha usanifu wa kisasa. Mazingira yanaashiria shughuli za kibiashara au usafirishaji wa bidhaa.

Rundo kubwa za takataka zilizotapakaa ardhini zikiwemo nguo, plastiki na uchafu mwingine wa rangi mbalimbali. Nyuma ya rundo la takataka kuna eneo lenye nyasi zenye rangi ya kijani kibichi. Kwa mbali kuna majengo mawili yenye kuta za rangi za samawati na njano yakionyesha kuwa eneo hili linaweza kuwa karibu na makazi au shule. Hali inaonyesha tatizo la usimamizi wa taka.

Mfereji mrefu mchafu uliochimbwa ardhini, ukiwa umejaa maji yanayoonekana kuwa machafu. Kando ya mfereji kuna milundo ya udongo mweusi, ikionyesha kazi ya uchimbaji. Kwa mbali kuna majengo na miti kuashiria kuwa eneo hilo linaweza kuwa karibu na makazi ya watu au mji.

Mfereji mrefu umechimbwa kwenye udongo pengine kwa ajili ya bomba la maji au mfumo wa maji taka. Udongo uliochimbwa umewekwa kando na mimea michache iliyobaki inaonakena kwenye pande za mfereji. Baadhi ya vifaa vya ujenzi vinaonekana mbali kama vile kiambatisho cha kuchimba. Inaonekana kuwa eneo hilo liko katika mchakato wa ujezi wa miundo mbinu.

Safu ya mabomba matano ya chuma yanayong'aa yaliyopangwa kwa usawa kwenye chuma kirefu. Baadhi ya mabomba yana viunganishi vya rangi tofauti ikiwemo rangi ya dhahabu na nyekundu na mengine yana mipira iliyounganishwa. Maji yanaonekana yakitiririrka kutoka kwenye bomba moja upande wa kushoto kuashiria matumizi. Mazingira ya nyuma yanaonyesha udongo na mimea ikionyesha kuwa mfumo huu unawezakua wa nje.

Mfereji marefu uliochimbwa Kwenye udongo pengine Kwa ajili ya bomba la maji au mfumo wa maji taka. Udongo uliochimbwa umewekwa kando na mimea michache iliyobaki inaonekana kwenye pande za mfereji. Baadhi ya vifaa vya ujenzi vinaonekana kwa mbali kama vile kiambatanisho cha kuchimba. Inaonekana hilo liko katika mchakato wa miundombinu.

Dimbwi La maji likitoa maji yenye povu ndani ya dimbwi la maji likiwa limefungwa kwenye ukuta ulioundwa kwa mawe makubwa, mawe hayo yanaonekana kuwa yana rangi tofauti baadhi yakiwa mkavu na mengine yenye unyevu kutokana na maji yanayotiririka, maji yanayotoka kwenye bomba yanaunda mapovu juu ya uso wa dimbwi kwa sheria mtiririko.

Shimo refu lililochimbwa ardhini labda kwa ajili ya ujenzi au kupitisha mabomba. Shimo hilo linaonekana kuwa na kina kirefu na lina maji yaliyotuama chini. Jambo linaloweza kuashiria kuwa kuna unyevu wa maji yaliyokusanyika. Bomba za umeme zinaonekana zikiwa zimepita karibu na shimo hilo na kuna miti na nyumba mbalimbali zinazoonekana.

Mandhari yenye shughuli nyingi barabarani. Lori kubwa la rangi nyeupe na trela ya kijani linaonekana likipita, huku watu wakiwa juu ya trela yake. Upande wa kushoto kuna basi la abiria, maarufu kama matatu lenye rangi ya machungwa na samawati. Mbele ya lori, mwanaume amebeba begi mgongoni na anaonekana akipiga picha. Majengo marefu na miti michache yanaonekana nyuma, yakionyesha mazingira ya mjini.